Rundo la ndizi mbichi zilizo wima kwenye ndoo zikiwa zimesimama mbele ya meza yenye mboga nyingine. Meza hiyo imejaa vitunguu maji, viazi vitamu na mazao mengine ya shambani. Matumizi ya ndoo kuweka ndizi kunafanya bidhaa zionekane vizuri na rahisi kwa wateja.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa utaratibu. Magari haya yana ukubwa na rangi mbalimbali yakiwemo meupe, mekundu na ya kijivu. Eneo ili linaonekana kuwa eneo la maengesho au gala la magari ya kuuza.

Duka la biashara la Mpesa mbele ya duka hili kuna ngazi refu za saruji, zilizojengwa kwa mawe na udongo, duka hili limepakwa rangi ya kijani na lina mabango ya Mpesa unaweza kuona chupa za maji na soda zilizopangwa ndani ya duka.

Sehemu ya dashibodi ya gari kipimo kikubwa kinaonyesha kasi hadi 260 na sindano yake inaelekeza sufuri, chini ya kilimo hicho kina alama ya mafuta pia kuna tando nyekundu zinazowaka upande wa kulia.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nje ya barabara. Gari lililo mbele ni Sedan ya kifahari ya rangi ya fedha, ikiwa na madirisha meusi. Nyuma yake, kuna magari mengine yameegeshwa chini ya mti.

Watu watatu wamesimama kwenye counter ya huduma labda wakisubiri kuhudumiwa, kwenye counter kuna mabango yenye maandishi yanayoonekana wazi, juu ya counter kuna ishara yenye maandishi ikimaanisha huduma zinapatikana hapo.

Duka la maziwa liitwalo Kieni. Mbele ya duka, kuna mteja mmoja amesimama dirishani akihudumiwa. Juu ya duka kuna mabango mawili yanayoonyesha jina la duka na picha ya ng'ombe. Katika madirisha ya duka kuna mabango vingine madogo yanayotangaza bidhaa za maziwa.

Duka la maziwa katika eneo la mijini au mtaani. Watu wawili wanaonekana mlangoni, labda wakiingia au kutoka. Huku, mwanamke mwingine amekaa nje kwenye ngazi, akitumia simu yake. Duka limejengwa kwa mtindo wa kawaida wa kienyeji.

Eneo la kibiashara na baadhi ya watu kuna baisikeli chapa nissan mbele ikiwa na sehemu ya kubeba mizigo , juu ya duka kuna ishara ya Mpesa iliyo na rangi ya kijani na pia kibandiko cha Cocacola

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za pesa noti hizo zina thamani ya shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetawanywa kidogo kuonyesha idadi yake, kwenye noti hizo kuna maandishi elfu moja na Kenya pamoja na picha ya wanyama pori.

Safu ya magati mapya ya kisasa yakiwa yameegeshwa, magari hayo yamepangwa kwa utaratibu mmoja, na yana rangi tofauti, jua la machweo linaonekana kwa mbali, hali ya hewa, inaonekana kuwa tulivu.

Mazingira ya mtaani na jua linaangaza sana likitupa vivuli vyeusi chini. Mwanamume amevalia fulana nyeupe na suruali ya kijani anatoka kwenye duka. Duka hilo lina ishara yenye maandishi mbalimbali ya biashara.

Mwanamke ameketi kwenye stuli, akitengeneza mapambo ya shanga nje ya duka. Kuna aina mbali mbali za bidhaa za mapambo zilizo tengenezwa kwa shanga zikiwemo mikofu, mikanga na vitu vingine. Sehemu hiyo inaonekana kama soko la wazi.

Gari la abiria ndogo likiwa limeegheshwa usiku katika eneo la maeghesho gari hilo lina rangi ya kijivu na lina nambari ya usajili, nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka ambapo baadhi ya maduka yameonekana.

Gari ndogo ya abiria ya rangi nyeupe ikiwa imepaki mahali fulani. Gari hilo lina sticker ya mbwamwitu na ishara ya manjano yenye neno "Diesel" karibu na mlango wa abiria. Vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi na unaweza kuona vipo vya pembeni vimefichwa.

Kiolesura cha simu ya mkononi kinachoonekana kuwa cha huduma za kifedha. Katika sehemu ya juu, kuna salio la pesa taslim shilingi 68,800. Kuna sehemu ya kulipa na kununua muda wa maongezi. Chini ya hapo kuna orodha ya miamala ya mpesa inayoonyesha majini, nambari za simu na kiasi cha pesa.

Noti ya zamani ya shilingi elfu moja ya Kenya upande wa mbele kuna picha ya Rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta , upande wa nyuma una picha ya tembo noti hiyo ilitolewa tarehe kumi na sita julaye mwaka wa elfu mbili na kumi.

Duka la biasbara la Mpesa, duka hilo limejengwa kwa mabati, na lina rangi ya kijani, mbele ya duka kuna ngazi ndogo ya saruji, ilio pakwa rangi nyekundu, kuna pia uchafu mwingi karibu na duka hilo, na nyuma yake kuna jengo lingine la rangi ya manjano.

Mfanyakazi wa duka, akiwa amevaa sare nyeupe, akipanga bidhaa kwenye friji kubwa. Bidhaa hizi ni za maziwa hasa mtindi wa chapa tofauti. Rafu za friji zimejaa bidhaa nyingi, zikipangwa kwa mpangilio mzuri.

Mlango wa duka lenye huduma ya M-Pesa. Mlango huo ni wa kijani kibichi na umeandikwa neno M-Pesa kwa herufi kubwa nyeupe. Ndani ya duka kuna friji yenye bidhaa mbalimbali na vitu vingine vya kuhifadhi.

Mikono ya mtu ikishughulikia pesa. Pesa hizo zinaonekana kuwa noti za elfu moja za Kenya za kitambo. Noti hizo zimewekwa kwenye mashine ya kupanga pesa. Mtu huyo anaonekana akipanga au kuhesabu noti kwa mkono.

Bango la tangazo ya bima la gari kutoka kampuni iitwayo Inziano Insurance Agency. Bango hili linatoa maelezo ya bei likionyesha bima ya gari ya mwezi kina Kwa shilingi elfu moja na ya mwaka moja Kwa shilingi elfu tano. Kuna picha ya gari ya Toyota na nambari ya simu za kampuni zimewekwa chini.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama karibu na gari. Wote wamevalia mavazi rasmi na wanashikilia nyaraka muhimu. Wanaonekana wakikagua nyaraka hizi labda za gari na wanatabasamu.

Bango la tangazo la bima za pikipiki, likionyesha huduma ya bima; ya bima boda. Bango hili linaonyesha picha ya wanaume wawili wakiwa wamepanda pikipiki, wote wakiwa wamevalia kofia ngumu, na jaketi zenye mistari ya kung'aa.

Mwanamume mweusi aliyesimama karibu na gari la kifahari jeusi. Amevalia suti maridadi ya samawati nyeusi na sharti jeupe la wazi akionyesha ustaarabu. Anagusa gari huku wakitabasamu, inaonekana anafikiria kununua au kulipenda,

Kabati la nguo lenye bidhaa mbalimbali za kitambaa Kuna nguo zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Kati ya rafu hizo kuna manekini iliyovalia jaketi la kijani ya mistari na ya rangi ya machungwa. Kuna nguo zingine zilizoning'inia kwenye chumba hicho.

Magari yaliyowekwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, magari matatu ya mbele yanaonekana wazi, yakiwa na nambari za usajili za Kenya, watu wachache wanaonekana karibu na magari, labda wakisubiri tukio fulani au wakifanya maandalizi.

Duka la M-pesa , duka hili lina milango ya chuma ya rangi ya kijani na lina kaunta iliojaa bidhaa, kwenye ukuta na milango kuna maandishi M-pesa na namba ya simu imewekwa kwa ajili ya mawasiliano.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme lenye rangi nyeupe ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja wa wanaume hao akiwa amevalia suti nyeusi anashikilia chaja ya gari na anaonekana akijaribu kuchomeka kwenye gari.

Mbwa mkubwa mwenye manyoya meusi, akitabasamu na ulimi wake ukiwa ni, mbwa huyu anaonekana kuwa mwenye furaha na yuko kwenye mazingira ya kijani. Juu ya picha, kuna maneno yanayoeleza tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni ya Kenya Orient, likiwa na ujumbe wa utunzaji wa wanyama wa nyumbani.

Soko kubwa, labda likiwa na mazingira ya baada ya mvua, kuna watu wengi, wengi wao wakiwa wafanyibiashara na wateja, bidhaa kama vile mboga, matunda na vitu vingine vya chakula zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la maduka ndogo mitaani. Nje ya duka kuna baiskeli iliyoegeshwa na pikipiki karibu nayo kuashiria aina za usafiri zinazotumiwa na watu wa ene hilo. Kuna mtu amesimama mlangoni mwa duka na mtu mwengine amekaa pembeni wakionyesha shughuli za kawaida za maisha ya mtaani.

Ndani ya chumba cha maoenyesho ya gari za kifahari magari kadhaa yamepangwa kwa usitadi kwenye sakafu iliyo ngara ,kuta za glasi zinaruhusu mwanga wa asili kuingia zikifanya mahali kuonekana kuwa maridadi na wazi.

Soko la nguo za mitumba, nguo nyingi zimetundikwa juu ya vijiti na nguo zingine zimetuowa kwenye meza katikati ya soko. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye njia chafu. Njia hizo zimejaa maji machafu na unaweza kuona miti na mitungi iliyo tundikwa kwa mbali.

Safu ya magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara mbele ya jengo la biashara. Magari mengi kwenye safu hiyo ni SUV Kuna bango lenye jina Car Locus likionyesha kuwa mahali hapa huenda ni eneo la maonyesho ya magari au biashara ya kuuza magari.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu ya mkononi kwenye skrini ya simu kuna programu ya mpesa ikiwa imefunguka. Programu hiyo inaonyesha chaguo mbali mbali hii inaashiria matumizi ya huduma za kifedha kupitia simu ya mkononi.

Wateja kadhaa kwenye kaonda ya Safaricom Mpesa. Wanawake watatu wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma kutoka kwa karani. Wakarani wamekaa nyuma ya dirisha ya kaonda na kila kaonda imehesabiwa. Picha inaonyesha eneo ya huduma yenye shughuli nyingi.

Kiole sura cha programu ya Mpesa ikionyesha salio la pesa. Salio kuu ni elfu sitini na nane Mia nane na kuna salio la Fuliza la shilingi elfu thelathini na nne Mia tisa. Kuna chaguo za kutuma pesa, kulipa, kutoa na kununua muda wa maongezi.

Bango kubwa jekundu lenye maandishi Glory Forex Bureau juu ya jengo, bango hili linaonyesha mahali hapa ni duka la kubadilisha fedha za kigeni, chini ya bango kuna ishara nyingine ndogo ambayo inaonyesha huduma za kutuma na kupokea pesa na pia zinapatikana hapo.

Duka la biashara ndogo ambalo lina bango la M-pesa, mbele ya duka kuna sanduku la mbao lililojaa viazi au mizizi mingine, likionyesha biashara ya bidhaa za kilimo, kuna pia jokofu la vinywaji lenye rangi nyekundu na samawati.

Muuzaji wa matunda akiwa amekaa katikati ya biashara yake. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwa wingi katika masanduku na vikapu. Matunda kama ndizi, maembe, machungwa na tikiti maji yanaonekana. Na muuzaji anaonekana akipumzika na akishika kichwa.

Tangazo la bima ya simu kutoka kampuni ya Kenya Orient. Tangazo linaonyesha mtu akitumia simu yake kupata bima. Simu hiyo inaonyesha picha ya bima ya gari au maji. Tangazo hili linaelezea huduma ya bima inayopatikana kupitia simu.

Safu ndefu ya viatu vya sketi vilivyoning'inizwa. Viatu hivi vina rangi tofauti tofauti. Zimepangwa kwa utaratibu mmoja. Viatu hivi vinanekana kuuzwa sokoni.

Soko la wazi lenye uchafu mwingi. Kuna marundo mengi ya kabechi yaliyo mwagika chini na pia kuna watu walio tembe huku na huko. Barabara uliombele unaonekana kuwa na udongo mchafu na kuna uchafu wa mboga.

Bango la tangazo la kampuni ya bima. Katika bango hilo, kuna picha ya jumba la kisasa, linaloashiria huduma ya bima ya nyumba. Bango hilo linaorodhesha huduma zinazotolewa na kampuni hiyo, kama vile bima ya moto na wizi.

Safu ya magari mengi yakiwa yameegeshwa, magari haya yanaonekana kuwa mapya na yanangaamagari. Mengi ya magari haya n meupe na ya kijivu, jua linaonekana kuangaza kutoka mbali nakufanya sehemu ya picha ing'ae.

Duka lenye milango miwili ya glasi inayofunguka pande. Kwenye kuta za ndani na kwenye milango, kuna matangazo makubwa yanayoonyesha picha za ng'ombe, maziwa na mashine ya kutoa maziwa. Juu ya mlango kuna maandishi makubwa.

Mikono miwili, ikibadilishana funguo za gari, mkono mmoja unatoa funguo, na mkono mwingine unazipokea, ikionyesha mchakato wa biashara, kuna kalamu na gari dogo la mfano, limewekwa juu ya karatasi, ilioko kwenye ubao.

Safu ya magari mapya ya kisasa yakiwa yameegeshwa, magari hayo yamepangwa kwa utaratibu moja na yana rangi tofauti tofauti, jua la machweo linaonekana kwa mbali, hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Duka la biashara la kawaida, duka hili lina nembo na nambari za simu zimetajwa hapo juu, linajihusisha na uuzaji wa rangi, skrobo na vifaa vingine vya magari, pia duka hili linatoa huduma za M-pesa, kama inavyoonekana kwenye tangazo kubwa kwenye ukuta.

Lori kubwa la kusafirisha magari, lori hili lina staha mbili na limebeba idadi kubwa ya magari madogo mengi yakiwa ni ya Toyota, magari hayo yana rangi tofauti na yamepangwa kwa uangalifu.

Mlango wa duka la vipuri vya gari la Nissan ambalo pia lina huduma ya mpesa. Baiskeli imesimama mbele ya duko hiyo ikiwa na mwangaza wa jua ukiiangazia, kuna kibanda kidogo cha mpesa kilichopakwa rangi ya kijani na kuandika neno Mpesa kwa wima.

Eneo kubwa la maegeesho lenye magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Kuna aina tofauti za magari zikiwemo SUV nyeupe na magari mengine ya rangi tofauti kama nyekundu na samawati . Baadhi ya magari yanaonekana kuwa mapya yakiashiria kuwa mahali hapa panaweza kuwa maegesho ulya kiwanda, duka la kuuza magari au uwanja.

Kifaa cha kielektroniki cha malipo cha Pesapal. Kifaa hicho kinashikiliwa na mtu mmoja na mtu mwingine anashikilia Kadi ya benki ya Visa kwa ajili ya kufanya malipo. Skrini ya kifaa inaonyesha kiasi cha shilingi za Tanzania elfu sitini na mbili kikisubiri kulipwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hiyo Ina nembo ya kanzu ya mikono ya Kenya na maandishi ya shilingi elfu moja. Inaonekana imeangaliwa kwa karibu Ili kuangalia uhalusi wake.

Gari nyeupe, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Gari hilo linaonekana kuwa jipya, na limeegeshwa kwenye sakafu iliyosafishwa. Nyuma ya gari, kuna madirisha makubwa na ngazi, yakionyesha mazingira ya kisasa.

Mkokoteni wa kuuza vyakula uliyoegeeshwa kando ya barabara mkokoteni huo una bango lenye nembo na kumefunikwa na mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati ,nyuma yake kuna duka ndogo la nguo na magari mawili ya rangi nyeupe yameegeshwa.

Rundo na matairi mengi ya gari, matairi hayo yamepangwa kwa ustadi, matairi haya yana muundo wa kina wa kusaidia kushika barabara, kwa mtazamo wa kwanza matairi haya yanaonekana kuwa mapya.

Funguo za gari, zikiwa zimetundikwa kwenye mlango wa gari ulio wazi. Funguo hizo ni za kisasa na zina vifunguo vya kufungua na kufunga gari kwa mbali. Nyuma ya gari kuna jengo refu na mkono wa mtu unaonekana, labda ukiwa unataka kufungua mlango.

Barabara iliyo furika na maji mengi magari kadhaa yanaonekana yamezama majini huku gari la rangi ya fedha likiwa mbele zaidi mafuriko hayo yamefunika barabara nzima na kufanya magari yashindwe kupita.

Duka la biashara la mpeza. Lango la duka hilo limepakwa rangi ya kijani na kuna mabango ya Mpesa na Safaricom. Mbele ya duka kuna sanduku la mbao na beseni ya plastiki iliyojaa maji. Kuna pia kitambaa kilicho na milia ya samawati, nyeupe na nyekundu kilichoning'inia kwenye bango.

Magari ya kifahari , magari hayo yamepambwa kwa rangi za kuvutia kama kijani kibichi, samawati na rangi ya chungwa . Yameegeshwa ndani ya jengo la kisasa lenye kuta za vioo na taa za kisasa. Baadhi ya magari hayo yana stika ikionyesha kuwa haya ni maonyesho ya magari ya kuuza.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali ,katika upande wa kushoto kuna kaunta zilizojaa matunda na mboga kama vile vitunguu, ndizi na pilipili. Upande wa kulia kuna nguo au vitambaa vya rangi nyingi vikiwa vimetundikwa. Mtu mmoja anaonekana akiuza bidhaa zake kwa wateja wlaiofika sokoni hapo.

Mwanaume na mwanamke wakiangalia kompyuta ndogo wakisaidiwa na mhudumu wa mauzo aliyevaa suti . Wote wanatabasamu kuashiria furaha au kuridhika . Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kwani nyuma yao kuna magari yalitotundikwa.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zimepangwa juu ya meza iloyotengenezwa kwa chuma zikiwa zimeenea na kutengeneza mlima wa nguo. Chini ya meza kuna takataka na uchafu iliyotawanyika ardhini.

Jengo kubwa la kisasa lililo na madirisha mengi ya vioo. Mbele ya jengo hilo, kuna barabara iliyojengwa vizuri na maegesho ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya jengo, likiwemo gari dogo jekundu na magari mengine meupe.

Mkusanyiko wa noti za shilingi elfu moja za Kenya . Noti hizo zimetawanya juu ya uso wa meza zikiwa zimetengenezwa katika mafungu mbalimbali , Zinaonekana wazi ni noti za elfu moja tu zikionyesha picha ya rais wa zamani wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Rundo kubwa la matunda na mboga za aina mbali mbali zikiuzwa sokoni bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na rangi tofauti tofauti kuna nyanya, vitunguu, pilipili na matunda mengine hii inaonyesha duka la mboga au meza ya soko.

Duka dogo la wazi labda katika soko ambalo linauza viatu vya ngozi, viatu hivyo vinavyofanana na sanda za kitanzania ama za kimaasai vimepambwa kwa shanga mbali mbali na vimetundikwa ili wateja wavione.

Safu ya magari manne, yaliyosimama kwenye nyasi. Gari la mbele, ni la samawati likifuatiwa na gari la kahawia, kisha magari mawili meupe. Magari yote yana namba za usajili wa Kenya na nyuma yao, kuna miti mingine.

Duka la maziwa la Mt Kenya. Duka hili lina nembo ya mlima wa Kenya na lina bango kubwa juu yake likitangaza bidhaa zao. Mlango wa duka unafunguka na ndani kuna rafu zenye bidhaa za maziwa.

Tangazo ya bima ya ajali ya kibinafsi kutoka Kwa kampuni ya MADISON . Kwenye tangazo hili kuna mwanamke aliyevaa vazi la kuunga mkono, shingo na kushika mkono wake akionyesha kuwa amejeruhiwa, ana tabasamu kubwa usoni mwake.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kwenye noti kuna picha ya sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta akiwa ameketi pia kuna jengo refu la mnara unaowakilisha soko la kimataifa . Kwenye sehemu ya juu imeandikwa benki kuu ya Kenya na shilingi elfu moja.

Sehemu ya mbele ya gari la samani ambalo lina rangi ya samawati hafifu, kwenye pawa lake kuna nembo ikionyesha kuwa ni gari la ford . Gari hili lina muundo wa kipekee wa grili na anjena.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu janja aina ya Samsung, kwenye skrini ya simu kuna menyu ya M-pesa yenye chaguzi mbalimbali, hii inaonyesha matumizi ya huduma za kifedha kupitia simu nchini Kenya.

Gari hili linaonekana kuwa kubwa na lenye nguvu. Lina rangi ya kijivu jeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye uwanja wenye changarawi na nyasi. Kuna mlango wa rangi ya samawati nyuma ya gari hilo na namba ya usajili wa Kenya inaonekana kwenye sahani ya mbele.

Eneo la maonyesho ya magari yenye magari mengi yaliyopangwa kwenye safu . Magari ya kifahari yamepangwa kwenye eneo la ghorofa mbili yakiwa na magari mengine yakiwa chini . Kuna bango kubwa la matangazo linaloonekana kwa mbali.

Mirundo ya magunia makubwa yaliyojaa nguo zilizofungwa na kamba nyeusi, magunia hayo yanaonekan kuwa na nguo za mitumba ambapo vitambaa mablimbali vinaonekana kupitia vivungashio vya plasitiki.

Mazingira ya biashara, labda katika mtaa wa mji, ambapo kuna maduka madogo. Mwanamke mmoja, akiwa amevaa hijabu ya rangi ya zambarau, anatembea kuelekea kwenye mlango wa duka ulio wazi.

Mkononi mwa mtu kuna simu mahiri. Skrini ya simu inaonyesha programu ya M-Pesa yenye huduma mbalimbali. Kuna chambuo za kutuma na kutoa pesa, kulipia bili na kuweka akiba. Picha hii imepigwa huku kukiwa na ukuta wa mawe nyuma kwa mandhari.

Aina mbali mbali za matunda, yaliyo pangwa vizuri kwenye meza, labda sokoni, kuna matunda ya parachichi, machungwa, maembe, na matunda ya kipekee yanayofanana na, matunda ya tango, yenye miiba, mpangilio huu unaonyesha urahisi wa mteja kuchagua na kununua.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri. Magari hayo ni ya aina mbalimbali na yana rangi tofauti ikiwemo, nyeupe, dhahabu na nyeusi. Magari haya, yamewekwa kwenye eneo la maegesho, lilolotengenezwa kwa vigae.

Gari la michezo la rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa mbele ya karakana, au kituo cha huduma ya magari usiku, gari hilo linaonekana kuwa limerekebishwa kwa sababu ya mataili yake meusi, na mwili wake ulio shushwa chini.

Duka la matunda na mboga la kienyeji, labda sokoni. Kuna aina nyingi za matunda yaliyopangwa kama vile maembe, mananasi, machungwa, na ndizi zilizotundikwa juu. Matunda hayo, yamewekwa kwenye masanduku na meza rahisi, na yanaonyesha biashara ndogo ndogo inayofanyika mitaani au sokoni.

Kiwanda ambapo magari au mabasi yanatengenezwa. Kuna safu ya mabasi yaliyopakwa rangi ya manjano na moja ambalo bado halijapakwa rangi lipo katikati. Magari hayo yanaonekana kama mabasi madogo au ya abiria na yanatengenezwa kwa njia ya mnyororo na uzalishaji.

Lori la kubeba magari ambalo lina gari la samawati la kifahari juu yake, lori hilo lina rangi ya kijivu na linabeba gari hilo tayari kwa usafirishaji, picha imepigwa nje kuna barabara iliolowa maji na miti na nyasi nyuma.

Risiti ya malipo ya kodi ya KRA. Hati hii inaonyesha maelezo ya malipo ya kodi iliyofanywa kupitia benki ya KCB. Kuna stampu ya benki, iliyo na tarehe ishirini na nne, Januari, mwaka wa elfu mbili na kumi na sita. Hii inaeleza udhibitisho wa malipo ya kodi yaliyofanywa na mfanyabiashara au mteja.